Ni katika uwanja ,mashabiki wanaonekana wakiwa wanapiga nduru huku wengine wakipuliza tarumbeta, pia bendera ya kenya inaonekana hapo kwenye mashabiki walikaa.

Ni katika uwanja wa mpira wa mguu, huku timu mbili wanaonekana wakicheza, mchezaji wa timu moja aliyevaa sare nyeupe anaonekana akikimbia na mpira huku akifuatwa na mchezaji moja aliyevaa sare nyekundu wa timu wa upinzani.

Ni katika uwanjani wachezaji wa timu moja waliovaa sare za bluu wanonekana wameshikana bega na wako tayari kuanza mchezo huku wakiambiana maneno machache.

Ni jalada la mbele la waraka rasmi wa sera ya mafunzo kwa vitendo na mafunzo ya attachement katika idara ya makamu ya Kenya, iliyochapishwa na judicial service commission . Nembo ya Kenya iko juu kushoto ikiwa na maandishi republic of Kenya.

Mwanasiasa almaarufu katika nchi ya Kenya kwa jina Raila Amollo Odinga. Na pia ni mkuu wa chama cha ODM anaonekana akihutubia. Kando yake wanaonekana wabunge wengine waliovaa kofia la chama chake.

Ni katika uwanja wa mpira wa mikono inayojulikana kama volleyball mchezaji mmoja aliyevaa fulana iliyo andikwa namba kumi na tano anaonekana akipiga mpira juu ya neti, huku timu ya upinzani wanaonekana wakizuia kwa mkono.

Ni kundi la wachezaji katika uwanja. Kundi hawa wanaonekana wakiwa timu moja kuwa wamevaa sare moja. Huku mmoja wao anatofautiana akivaa fulana ya mikono mirefu lenye rangi tofauti.

Wanakiti wamekusanyika huku mmoja wao aliyevaa suti akiongea uku wengine wamesimama kando yake, inaonekana wanakiti hawa ni mkusanyiko wa chama cha ODM.

Ni tukio rasmi la kuapishwa kwa kiongozi. Bwana Uhuru Kenyatta, anaonekana amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Anaonekana akila kiapo huku mkono wake wa kulia ukiwa umeshikilia kitabu na mkono wake wa kushoto ukiwa juu ya katiba inayoshikiliwa ana mwanamke aliye upande wa kulia.

Inaonekana mashabiki waliovaa sare wakifurahia na kupuliza tarumbeta na wengine wakiketi chini na kutabasamu.

Tukio rasmi linalohusisha uzinduzi wa makame mpya kama inavyoonekna maandishi ya nyuma iansema launch of law courts .Ktaika picha watu watatu wameketi kwenye kiti zimepangwa jukwani.

Inaonekana aina ya mchezo wa mpira ya mkono ukiendelea uwanja. Mchezaji mmoja aliyevaa sare za blue navy, akijaribu kupiga mpira kwa mkono huku akibaliwa na mchezaji jani na.

Ni timu wa wachezaji waliovaa sare za nyeupe iliyo andikwa KDF,timu hii inaonekana ikiwa na timu ya wanajeshi.

Inaonekana wanaume na wanawake walioingia picha moja. Inaonekana wengi wao wamevaa sare rasmi za Kenya au wengine kuvaa sare za mashirika zingine za zinazohusu mizozo maalum.

Wafanyikazi wa posta wamekusanyika na kusikiliza mkubwa wa posta ama bosi wao huku akiwahutubia.

Ni tukio rasmi la serekali nchini kenya. Watu wakuu wawili wako mbele, kushoto ni jaji mkuu wa akiwa amevaa mavazi rasmi ya mahakama kulia ni rais wa kenya Doctor William Ruto akiwa amevaa suti ya jivu.

Ni jalada la juu la kitabu lililoandikwa the judiciary na pia ina maandiko mengine inayosema human resource policies and procedures manual pia kitabu hiki kina mchoro wa nyumba kubwa iliyoandikwa the judiciary .

Ni katika uwanja wa mpira wa miguu, wachezaji wa timu moja walio na sare ya manjano, wanaonekana wakiwa kwa uwanja huku wakiangalia upande wa mashabiki. Washabiki nao wanaonekana wamevaa sare moja na wachezaji.

Kundi la wapiga ngoma waliovaa sare na wengine wasio kuwa na sare huku ikidhibitisha furaha zaidi. Inaonekana kuwa wao ndio washindi wa mashindano.

Ni mashabiki walioko kwenye uwanja. Mashabiki hawa wanaonekana wakitazama mchezo wa kitaifa. Wengi wao wanaonekana wakivaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya. Mashabiki hawa wakiwa wanaonekana wakiwa na furaha na ku...

Ni kwenye huduma ya Kenya. inaonekana wafanyikazi wawili waliokuwa kwa kiti za heshimu na kuvaa sare za kazi. inaonekana viti za nyuma ziko wazi na hazina watu kabisa.

Ni katika huduma ya Kenya, wafanyakazi waliovaa sare za Huduma Kenya wanaonekana wakiwa kwa picha, huku wengine wao wakiwa upande mmoja wa kutumia tarakilishi, huku wengine wakisimama mbele yao.

Ni katika huduma za kijamii. Wenye kazi waliovaa sare moja wanaonekana wakikaa upande mmoja wa meza huku upande mwingine kukikaa watu waliopokea huduma. Huku nyuma kunaonekana watu wengi waliokuwa wakioanga laini.

Inaonekana watu wanahudumiwa katika kituo cha Huduma Center nchini Kenya. Watu mbalimbali wakiwemo wateja na wahudumu wako ndani ya jengo la Huduma Kenya. Wahudumu wanaonekana wamevaa barakoa.

Ni katika uwanja wa mpira, wanawake waliovaa sare za bluu wanaonekana wakiwa wameketi huku wengine wakisimama wakipiga makofi, wanaonekana wakishabikia timu lao.

Ni mashabiki waliokaa nje ya uwanja wanaonekana wakipeperusha bendera ya Kenya, shabiki hawa wanaonekana wakishabikia timu ya kitaifa ya Kenya.

Ni katika uwanja wa mpira wa mikono aina ya basketball . Wachezaji wanaonekana wakiwa kwa uwanja. Mchezaji mmoja yenye sare ya blue anaonekana akitunda mpira huku akifuatwa na wachezaji wengine wa timu pinzani.

Ni kundi la watu waliokusanyika kwenye uwanja wa mchezo. Wengi wao wamevaa mavazi yenye rangi ya taifa la Kenya na baadhi wanavaa fulana zilizoandikwa Kenya, ishara kuwa ni wanashabikia timu la taifa la Kenya.

Mwanamke aliyevaa dress , saa kwa mkono na mkufu kwa shingo, na pete kwa mkono anazungumza kwenye micro phone akiwa amewekelea mbele yake chupa mbili za maji.

Ni katika uwanja wa mchezo timu mbili zenye sare tofauti zionaonekana zikicheza, mmoja wa mchezaji wa timu moja anaonekana akiwa na mpira na akifutwa na mchezaji mpizani.

Mfanyi kazi wa serikali anahudumia wanaNchi chini ya hema huku wengine wakihudumiwa na wengine kuangoja. Watu wanapewa kitambulisho na wengine kupewa pesa za usajili za chuo za HELB.

Watu walio ndani ya ofisi rasmi ya serikali, huduma ya uhamiaji nchini Kenya. Hii ni sehemu ambayo raia huenda kupata huduma mbalimbali. Counter kadhaa zenye alama za, Counter 3 , Counter 4 , Counter 5 ambapo wahudumu wa serikali wanatoa huduma.

Tukio la huduma kwa wananchi linalofanyika katika mazingira wazi chini ya mahema. Inaonekana idadi kubwa ya watu wakiongoja kuhudumiwa.

Ni katika huduma ya kijamii. Wafanyi kazi wanaonekana wakiwa wamekaa chini ya hema huku wakihudumia wananchi. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamepanga laini.

Katika picha inaonekana ni kadi nyingi za jamhuri ya kenya inayojulikana kama ID Cards. kadi hizi zinaonekana zikiwa zimefungwa kwa kundi kundi na kupangwa juu ya meza.

Ni mshabiki mwanamke aliye vaa koti na fulana iliyo andikwa BANDARI F.C,anaonekana akishikilia kitambaa kilicho andikwa BANDARI F.C.Mwanamke huyu anaonekana ni kama shabiki au Banfari FC.

Inaonekana aina ya mchezo wa mpira ya mkono ukiendelea katika uwanja, mchezaji mmoja aliyevaa sare za nyeupe na number twelve , akiwa katika harakati ya kupiga na kupitisha mpira, anaonekana amebaniwa na wachezaji wa timu pinzani waliovaa sare za buluu.

Inaonekana mwanamke mmoja liyeshikilia Bibilia kwa mkono ya kulia kando yake wambunge wawili. Inaonekana kuwa mwanamke huyu anaapishwa kama waziri ama mbunge fulani.

Wanawake wannne waliovaa fulana zilizoandikwa Tuzo, wanaoneka wanawake hawa wanapeana tunzo kwa jamii fulani au makundi fulani.